Vichemuo vya viwanda hivi vinatoa moshi wa rangi nyeupe. Vichemuo ni vingi. Moshi umefuka sana hewan ikuonyesha kwamba shughuli zinazoendelea katika kiwanda hiki zimenoga na ni shughuli ambazo zitawaletea hawa marejesho ya hela nyingi.

Shughuli katika kiwanda cha usambazaji wa umeme tayari kimeanza. Gari la shangingi linaonekana kuingia, linaacha vumbi jingi nyuma. Lori upande wa kulia linaonekana kutoka katika eneo hili. Ishara kwamba shughuli hapa zimepamba moto.

Kiwanda cha usambazaji wa umeme tayari kiko kwenye kazi yake. Moshi unaonekana kutoka kwenye vichemuo vya kiwanda hiki upande wa kulia na upande wa kushoto. Mandhari yenyewe yanaonekana yako kwenye vijilima vya mbali lakini kiwanda hiki kinaendelea na kazi.

Kiwanda hiki kiko katika eneo pweke milimani . Moshi unaonekana ukitoka kwenye kiwanda inaashiria kwamba shughuli zilizoko kwenye kiwanda si haba lakini kando yake hakuna watu wanaoishi kule. Ambayo ni ishara kwamba labda eneo si salama kwa kuishi kwa maisha ya binadamu wa kawaida.

Kwenye kiwanda cha usambazaji umeme cha Isinya. Shuguli tayari zimeanza. Jua linawaka. Hii ni sehemu ambayo inafahamika kwa usambazaji wa umeme jijini humu.

Hapa ni mbugani. Twiga anaonekana kwa umbali kukaribia mnara huu wa umeme. Lakini hajaukaribia, labda kwa kuogopa athari ya kuwa karibu na minara hii ya umeme.

Kiwanda kinacho onyeshwa katika eneo hili ni kiwanda cha umeme. Lakini kiwanda hiki hakina moshi wowote kuashiria kwamba hakifanyi kazi kwa sasa. Hakuna yeyote anaye onekena pale lakini uegesho wa gari moja pale unaonyesha lazima kuna mtu hapa aitha kutunza ama kuendeleza shughuli mbali mbali katika kiwanda hiki.

Katikati ya mbuga hii, sehemu imetengwa ya kusambaza umeme minara nayo inaonekana kuwa kando ya kiwanda hicho cha kusambaza umeme. Hakuna anayeonekana kwa umbali, lakini shughuli zinaendelea kama kawaida katika kiwanda hii.

Kwenye kituo cha usambazaji wa umeme, kuna vibango pale vilivyowekwa pale. Kuna mistari, rangi ya manjano inaonekana, ishara kwamba sehemu hii kwa sasa bado katika ukarabati ama kilichofanyika pale hakimruhusu yeyote kuweza kuingia upande wa pili wa sehemu hii ya kiwanda cha umeme.

Hapa ni kwenye kituo cha usambazaji wa umeme, nyaya zinaonekana kuwa imara na minara tayari ipo ishara kwamba usambazaji wa umeme tayari umeanza kwenye kituo hiki.

Wanafunzi wanaongozwa katika shughuli za upanzi wa miti. Mwalimu anamwongoxa mwanafunzi wake ili kiitia miche hii kwenye mashimo ambayo tayari yamechimbwa. Wanazingatia afya kwa kuweka barakoa kwenye pua zao wanapofanya shughuli hii.

Shughuli za ubomozi zimeanza. Wanaochukua vifaa nao wanaonekana kuwa katika pilkapilka za kuchukua zile ambazo wangeweza kuvibeba. Wao hawajui gharama ya kujenga lakini wanafahamu vyema gharama ya ubomozi.

Twiga kwa umbali anaonekana kua na afya nzuri. Nyama zake zinaonekana kua ambazo zimetunzwa vizuri. Mazingira pia nayo ni ya kijani, ishara kwamba mvua imenyesha na kwa hivyo twiga hana uhaba wa chakula.

Mazingira si salama kwa afya ya binadamu..Lakini walioko hapo wanajaribu kudumisha usalama wa mazingira haya kwa kutoa takataka nyingi zilizoko kwenye maji. Maji ambayo yako kule yanaonekana kuwa machafu. Bila shaka si salama kwa matumizi ya binadamu.

Mandhari ni ya mbugani. Hakuna mnyama anayeonekana, lakini mti ulioko pale na mimea ni ya maeneo ya mbugani. Mto uko pale kwa kuashiria kwamba, maeneo haya yanapata mvua ya kutosha.

Punda milia wanapata kinywaji chao. Wanaonekana kuwa kiu sana na kando kando ya kijito hiki nyasi zinaonekana kuwa za kijani ishara kwamba wakati huu mvua ni nzuri na wanyama wote wanafurahia mazingira haya.

Mtoto mdogo anaonekana kubeba mti mkononi mwake. Anaendelea palepale kwenye upanzi wa miti. Pia, anajaribu kufanya kama wakubwa wanavyofanya. Kwa kuongozwa, labda ataupanda mti kwa muda mfupi baada ya wakubwa kukamilisha.

Kwenye mtaro huu kuna bomba. Mtaro enyewe haujarudishiwa mchanga, inamaanisha kwamba bomba hili limewekwa muda mfupi tu uliokamilika. Bomba hili labda linapitisha maji kuwafaa wenyeji wake wa upande wa pili.

Manthari mazuri ya kijani kibichi ambayo yanafanya ndovu watatu kufurahia malisho. Watatu hana pembe kwa sababu labda ya umri mdogo kwa wengine. Wa kwanza anaonekana kufurahia chakula na wa pili hana shuguli na wengine lakini wote watatu wanafurahia chakula cha kijani ambacho kiko kwenye picha.

Ndovu mdogo sakafuni anaonekana kuwa hoi, naye mtunzi anawapa ndovu wengine maziwa, labda fursa ya ndovu hii kupewa maziwa ili apate nguvu haijafika. Ndovu hawa wachanga wanaonekana kuwa mayatima lakini kwa utunzi wanaopewa bila shaka watakua kwa afya njema.

Mpita njia amejipamba kwa unadhifu na mavazi yake yanang’aa kwa ustadi, lakini mazingira anayokuwamo yanatuma ujumbe tofauti. Sakafu imejaa vumbi, na majengo yanayozunguka yanaashiria maisha ya walalahoi. Kibanda hiki ni kioo cha dhiki na mashaka ya kila siku.

Viazi, nyanya na mboga mbalimbali ziko sokoni. Muuzaji anawasubiri wateja. Kufikia sasa hakuna mteja hata mmoja aliyewasili, labda kwa subira ambayo muuzaji huyu anayo atavuta heri na atapata wateja siku itakaposonga mbele.

Wapiga denzi tayari wamefika. Wana vifaa vya kupiga denzi na sare zao ni za kitamaduni. Wanafanya mambo yao kwa uangalifu, huku nyuso zao zikielekezwa upande mmoja ambao unaonekana kuwa na mashabik. Upande wa nyuma, hakuna alieko kuwatazama.

Mbwekha yuko mawindoni. Yuko pekee yake ambayo ni nadra sana kumwona mbwekha akiwa pekee yake, labda amefukuzwa na wengine ama hajapata lishe ya siku yake, lakini kwa uso wake wa matumaini ana uwezekano wa kupata chakula.

Mbugani kuna mbuni, mbuni wenyewe anaonekana kutembea kwa mwendo wa madaha na yuko upweke. Hakuna yeyote ambaye yuko karibu na yeye, kwa umbali tunaona gari la moshi la SGR ambayo linalipita katikati ya mbuga hii, bila shaka wasafiri wanafurahia mandhari haya.

Kwa umbali, wingu jeusi linaonekana kutanda. Nao maji machafu yanaonekana kupita katika eneo hili, na watumizi wa eneo hili wanaonekana kujaribu kusafisha kwa kutumia maji haya machafu. Kinaya ni kwamba, je mbona maji machafu yatumike kufanya usafi?

Wapika densi wamevalia mavasi yao ya kithamaduni, enye mabaka mabaka manjano iliokolea, kichwani amevalia kofia za ngozi ambao inaashiria kwamba densi wanaoipika ii ni densi ya kithamaduni ya Afrika.

Jamii inaonekana kuwa jamii ya wafugaji, kuna wanyama mbalimbali ambao wako pale. Kuna kondoo, ng'ombe na hata kwa umbali tunaona lori likipita, Lori lenyewe linaacha vumbi nyuma, ina ishara kwamba eneo hili ni eneo kame.

Bwawa ndogo linaonekana kutunzwa vizuri na mhudumu wake. Juu mabomba mawili yamepita, ishara kwamba maji haya kwenye bwawa hili yanatoka katika mabomba haya, labda shughuli ya uvuvi inaendelea ama ukuzaji wa samaki.

Shughuli ya usafi inaendelea. Walioko pale kando, wanafua nguo zao, na ni wa kike wote. Mtoto msichana amesonga zaidi na maji. Lakini je, mbona watumie maji chafu kuimarisha usafi?

Dubu anaangalia mazingira yake kwa umbali wa kwanza anaangalia mbele ilhali wa pili anaangalia kando lakini wote wanaushirikiano kuangalia usalama wao mazingira yao nayo yanapendeza mazingira ya kijani amabyo yanaashiria kwamba chakula kipo cha kutosha kwa dubu hawa.

Paa yuko katika shughuli zake za ulaji chakula paa mwenyewe amenenepa na paa huyu kwa umbali michirizi inamfanya anaonekana nadhifu sana kuna ua ambayo imewekwa pale mbele na paa huyu hawezi vuka upande wa pili.

Mnyama haonekani kuwa mnyama wa kawaida. Hii inafanya wanaotazama kuwa na uchu wa kumgusa na kuona kiumbe huyu je, ana kipi amabacho wengine hawana? Bila shaka ni mnyama wa kipekee.

Mtaa huu ni makazi ya binadamu, lakini pembeni kuna mto ambo unapita. Mto yenyewe una maji ambayo hayaonekani kuwa salama. Lakini cha kushangaza ni kwamba yupo anayetumia maji hii kwa ajili ya shughuli za usafi.

Maeneo ni ya mabanda. Uchafu umekithiri. Majumba yenyewe hayapendezi lakini haizui watu walioko kufanya shughuli zao za kutafuta vyuma vikuku katika taka zilizoko hapa.

Ukuliwa wa kahawa unaendelea katika eneo hili kahawa yenyewe haionekani kua na utunzi mzuri majani na magugu yanyoonekana chini ya kahawa hii inaonyesha kwamba utunzi si wa hali ya juu inavyohitajika.

Mazingira ni shwari, mbingu inaonekana kwa mbali na rangi yake ya samawati chini kuna mawingu meusi yambayo yametanda ishara kwamba huenda wakapokea mvua lakini vilima vyake vinapendeza kwa rangi yake wa kijani.

Upanzi wa miti unaendelea katika eneo hili. Mngeni mheshimiwa anaonekana kuelekeswa jinsi ya kufanya upanzi wa miti hii na wanamsubiri wanamwaangalia kwa makini ili asijekufanya mashihara ya upanzi wa miti.

Simba anaonekana kuwa mawindoni, simba mwenyewe amechuchumaa. Hali ambayo yanaonyesha kwamba yu tayari kumshambulia yeyote ambaye atakaye karibia maeneo yake, au yu tayari kumpokea windo lake la siku.

Hapa kunaonyeshwa athari kubwa ya mafuriko. Reli imeng'oka na kuna mmomonyoko ambao umeendelea pale. Wanaosafiri hapa wanafanya tu kwa miguu kwa sababu mbinu za usafiri zote zimekatizwa na maafa makubwa ya gharika.

Eneo linaonekana kuwa na wanyama pori. Twiga anaonekana kuvuka licha ya gari kuwa mbele yake. Haogopi chochote labda kwa ukubwa wa mwili wake. Dereva naye ameamua kuwa na subira, Kwa kumtazama twiga polepole, analiegesha gari, na kumruhusu twiga avuke salama upande wa pili.

Magari yamesongamana. Yanaelekea pande mbalimbali. Kuna magari yanaelekea upande wa kulia na yale yanasubiri kwenye kivuko pale. Askari anawasaidia waendeshaji kufanya mambo yao kwa wepesi na si askari mmoja bali ni askari wengi ishara kwamba labda kuna jambo la dharura.

Barabara hii kwa siku ya leo haina shughuli nyingi. Magari yanangoja wasafiri ambayo wanaonekana kwa nadra. Mmoja alieko pale tayari kusafiri, haoneshi hamu ya kusafiri tene. Anajaribu kushawishiwa lakini hana nia kabisa ya kusafiri.

Askari wa baraza la jiji la Nairobi anafanya mazungumzo labda na dereva. Magari yameegeshwa lakini hawapo wateja, abiria na hayupo dereva. Askari huyu ana kibarua cha kuhakikisha kwamba jiji limesalia katika hali tulivu.

Barabara upande wa kulia unaonyesha msongamano mkubwa wa magari. Wateja nao wamefika ili kupata huduma ya magari haya. Barabara upande wa kushoto haina magari mengi ishara kwamba shughui hapa na haba kulinganisha na barabara ya upande wa kulia.

Basi la citi hoppa lipo njiani linaelekea upande wa Kawangware. Wanaopita njiani wanapita kwa uangalifu ili wasije kudhuhurika kutopitia ajali ya barabarani.

Magari yameegeshwa usafiri unatarajiwa kuanza lakini hadi sasa hakuna msafiri aliyefika. Mabango ya bei yameinuliwa lakini magari yenyewe hadi sasa hayajapata msafiri hata mmoja.

Katika jiji la Nairobi shughuli za usafiri zinaendelea, mwenye gari analikagua iwapo li tayari kubeba abiria bei tayari imetundikwa pale lakini bado aboria hawajaanza kufika ili kupata huduma za gari hili katika maeneo mbalimbali mjini.

Shuguli za usafiri zinaendelea katika eneo hili la jiji. Mwanadada ambaye amevaa sare ya rangi ya nyekundu iliyokolea anaonekana kubeba kibango kinachoonyesha bei za kuenda mahali mbalimbali. Bei hii inawavutia wateja na tayari tunaonea mteja wa kwanza analiabiri gari hili.

Mabasi manne yameegeshwa kwenye foleni, pikipiki pia ipo pale. Na wasafiri wako. Lakini hakuna yeyote ambaye anaonesha hamu ya kusafiri. Ishara kwamba usafiri haujaanza.

Gari tayari limepakia kwenye stani, bei ipo kwenye mlango, msafiki wa kwanza amewasili lakini wa kumkaribisha anaonekana hana haja na yeye kabisa. Wengine wanajiunga na yeye lakini kuingia bado hawajaanza.

Utingo anaonekana kuwasubiri wateja. Wateja hawajafika lakini gari limeegeshwa kando mwa barabara. Mmoja anavuka barabara na utingo anadhani kwamba labda huyu atakuwa mteja wake wa kwanza wa siku hiyo.

Kwenye stani ni gari lakuelekea katika mtaa wa Nyahururu Gilgil na Olkakalau. Abiria pia wamefika na wanaonekana kuwa na mpangilio mzuri sana wa kuingia garini. Akiyeketi pale labda gari lake halijafika lakini anaonekana kuwa na subira tu gari lake lifike.

Shughuli mjini zimekuwa nyingi sana wasafiri wanaonekana kupata nafasi yao baina ya magari ili kwenda upande wa pili. Wenye magari nao wameyaweka kando ili wasafiri waweze kupata nafasi ya kuvuka na kwe da upande mwingine wa barabara.

Mji wenyewe unaonekana kuwa na shughuli nyingi. Matwana zimesimama kwa hali ya msongamano na wanaowaitisha abiria wanasimama kwa utulivu wakiwa wamebeba vijibango. Abiria nao ni wachache. Waliopo labda wameamua kutembea kwa miguu na kutuonyesha ishara yoyote ya kupanda magari kwa sasa.

Gari limeegeshwa. Dereva naye amesimama mbele ya gari hili kuashiria kwamba shughuli za usafiri zimesitishwa kidogo. Hakuna anayeingia kwenye gari hili na hakuna aliyeko kwenye gari hili. Kwamba wameenda shughuli tofauti na usafiri.

Askari anaonekana kuwa na shughuli nyingi za upangaji wa magari wasafiri nao hawakotayari kuyachukua magari haya labda hawanabudi ila kutembea kwaajili ya kukosa nauli.

Kando mwa barabara hii kunaonekana kuwa na majani ya rangi ya kijani. Inaashiria kwamba, eneo hili hupokea mvua ya kutosha . Shughuli nazo zimenoga mingi katika barabara hii ni magari abiria ni wachache na wapita njia ni wachache.

Askari wanaonekana walisaidia kuelekeza magari katikati mwa jiji. Msongamano ulioko hapa unaashiria kwamba shughuli zimenoga hapa. Wateja nao wameketi kule kungoja magari ambayo yatakuja kuwabeba waelekee sehumu mbalimbali za jijini.

Utingo wanaendeleza shuguli zao za kuwashawishi waingie kwenye magari yao mbalimbali. Magari yenyewe yameegeshwa kandokando ya mabarabara ishara kwamba wote wana hamu ya kupata wateja ili wapate chakula cha siku hii.

Kwenye kituo cha magari, hapa kuna kituo cha mafuta na magari yanaonekana kutoka kwenye upande huo wa kituo cha mafuta. Abiria wanayasubiri magari wakiwa hapohapo kwenye kituo cha mafuta ambayo labda ni hatari lakini hawajui.

Barabara ya sehemu hii imenyooka ,inaonekana sehemu ya mjini. Watumizi wa barabara hii wengi ni wa kutumia magari. Watumizi wa miguu ni wachache na wale wa baiskeli ni watatu tu wanaonekana. Kuashiria kwamba wenyeji wa eneo hili ni wa kipato kubwa maishani.

Shughuli barabarani upande wa kulia zinaonekana kuwa nyingi. Magari yameleta msongamano na wateja ni wengi. Upande wa kushoto magari ni machache. Walioko kwenye stani ni wachache na hivyo basi msongamano kuwa haupo katika upande wa pili wa barabara.

Wasafiri katika eneo hili wanaonekana kuelekea upande wa Kericho, Kisumu na Kakamega. Magari mengi yameegeshwa ili kuwapa huduma wasafiri lakini hadi sasa wasafiri hawajafika.

Katika ya jiji la Nairobi eneo la Archives, shughuli zinaonekana kuendelea. Magari amefika na nyuso za watu zinaonekana kuwa zenye wasiwasi. Labda siku ndio imeanzatu. Hawana uhakika jinsi siku hii itakamilika upande wao.

Wateja hawajafika lakini utingo wote wawili wako kwenye shughuli za kuita wateja ili wajiunge nao katika usafari wa siku hii. Gari la mwisho linaonekana kuwa na abiria hadi mlangoni bila shaka liko tayari kung'oa nanga la kwanza bado halijapata mteja hata mmoja.

Gari linaonekana kuwasafirisha wasafiri hadi kwenye mtaa wa Nakuru. Wenyeji wa eneo hili hawapo kwenye upandaji wa magari. Wanaonekana kupita na kuendelea na shughuli zao. Dereva naye hayupo kwenye gari, labda shughuli za usafiri hazijaanza.

Kwenye stani ya basi. Wateja wako pale wamesimama. Abiria nao pia wanagoja kwa hawa ili basi la kuwapeleka sehemu mbalimbali lifike. Basi la mbele linaonekana kukosa mtu yeyote ishara kwamba wanapoelekea hapana wateja wengi sana kama sehemu ya awali.

Utingo wa gari hili ana kibango cha kuonyesha sehemu anayoenda. Bei nayo pia imetundikwa kwenye bango hiki, lakini wateja hawajaonekana kwa wingi. Mmoja aliyoko pale anajaribu kushawishiwa na utingo wawili tofauti kuingia katika magari yao tofauti.

Gari limeshika mwendo linaonekana kuingia kwenye barabara kuu kutoka kwenye barabara ya njia panda. Magari mengine yako pia pale yemeshika mwendo kuelekea kwenye upande wa pili ishara kwamba shughuli hapa zimenoga na zimepamba moto.

Shughuli za usafiri zimeanza. Magari yanaonekana kuwapeleka wateja wao kwatika mtaa wa Nakuru huku mengine yakielekea katika mtaa wa Karatina. Wote hawa matumaini kwamba magari haya yatawafikisha upande wao salama salmini.

Kuna msongamano wa magari. Askaria anayaelekeza magari jinsi ambavyo yanahitaji kusonga katika eneo hili. Barabara ya kushoto haina magari, ina ishara kwamba barabara hii haina shughuli kwa leo.

Kwenye kituo cha usafiri gari la moshi linaonekana kusonga kwa kasi juu kuna kivukio lakini wasafiri kwenye kivukio hawapo labda shughuli katika eneo hili halijanoga ama bado wanasubiri muda ufike ili waanze kupita hapa kwenye kituo hiki cha kivukio.

Barabara ya upande wa kulia inaonekana kuwa na shuguli nyingi sana. Inawabeba abiria wao na kuleta msongamano kwenye mji huu. Upande wa kushoto nao unaashiria kwamba shuguli si nyingi sana. Wasafiri ni wachache na magari ni machache.

Usafiri umeanza, magari tayari yameegeshwa na abiria wako pale ili kuhakikisha kwamba wameenda katika masehemu mbalimbali kupitia magri haya. Wenye troli, hadi sasa hawajapata wateja wao, labda subira yao itavuta heri na watapata wateja.

Jikoni kunaonekana kuwa na shughuli mbalimbali mfereji unadondoka maji, matunda nayo yako pale ishara kwamba yameshaoshwa. lakini anayefanya shughuli hii haonekani labda ameondoka na kusahau mfereji huu ukidondoka maji.

Taka zimeenea katika eneo hili, nao wenyeji hawaonekani kushughulika sana na taka hizi. Labda kwa kukosa ufahamu kwamba taka hizi zinaweza dhuru afya yao baada ya kuenea zaidi katika eneo hili.

Takataka imejaa barabarani, magari nayo yanapita bila kusimama. Anayesimama kando ya takataka hizi labda amezoea harufu hiyo ama ni mwenyeji anayengoja gari ili aende upande wa pili.

Kiwanda hiki kinaonekana kwa umbali kuwa kiwanda kikukuu hakuna moshi unaotokea kwenye kiwanda hiki ambayo inaashiria kwamba shughuli katika kiwanda hiki hazijaanza au zikisitishwa muda mrefu uliopita.

Akina mama wanasubiri kitu kwa uchu. Wanaonekana kuwa na mitungi na ndoo. Kamera zinaonekana kuwachukua lakini kina mama hawa kwa sasa hawajali. Labda wanachokisubiri ni cha muhimu zaidi kuliko kamera zinazoendelea pale.

Jengo linaonekana kwa mbali, ni jengo kuu kuu, hakuna yeyote anayeonekana kule, labda siku ndio imeanza na walioko kwenye majengo washaondoka, hakuna shughuli nyingine inayoendelea katika eneo hili la mtaa huu.

Uchafuzi wa mazingira umekidhiri katika eneo hili chupa za plastiki zimetupwa na maji yaemzuiwa kupita eneo hili ni hatari kwa maisha ya binadamu.

Bomba la maji la eneo haya limeharibiwa. Maji nayo yamejaa pale upande wa pili na hayapiti. Iwapo bomba hili halitarekebishwa basi watumizi wa upande mwingine watakosa maji ya kutumia.

Uchimbaji wa mitaro unaendelea hapa labda ni shughuli za kutengeneza mabomba ya kupitisha maji au ni shughuli ya kutengeneza mitaro ya kupitisha maji ya taka, kwa sababu majengo ya kule upande wa pili ni majengo safi na yanatumika na biandamu.

Shughuli zilizoko hapa ni za kuyatia mabomba haya ili maji yaweze kupelekewa wenyeji mbalimbali. Watumizi bado hawajaqnza kupokea huduma hizi kwa sababu mabomba haya bado hayajawekwa katika hali yao ya utumizi.

Shughuli za usafiri zinaendelea kuimarishwa katika eneo hili. Tayari wahandisi wanaonekana kuwa katika shughuli za kusambaza vifaa vya kujenga reli ambayo ita saidia katika shughuli za usafiri wa eneo hili.

Kivuli kinachoonekana ni cha mtu wa jinsia ya kiume kwa umbali anaangalia jinsi ambavyo shimo lililopo hapa linaweza kutengenezeka ili maji yaliyopo pale yapite na yasiwe na maafa katika wenyeji wake.

Udongo kwenye machimba haya umemwagwa kando kando wa ukuta wa wakazi hawa. Udongo wenyewe unaonekana kuwa na mabomba kuukuu ambayo yamekatwa katwa na kufanyiwa uharibifu na trekta hii labda kuna ukarabati unaoendelea hapa.

Majengo mapya yanaonekana kwa umbali. Kando kando yake kuna majengo ambayo yako katika rangi ya samawati. Inaonekana kua majengo kuukuu. Mapya hayaoneshi shughuli zozote zinazoendelea, labda hayajaanzishwa rasmi, laikini yote yanaathiriwa na takataka zilizotupwa hapa na wenyeji wa eneo hili.

Shughuli katika upande wa chini unaonekana kuwa nadra. Wapita njia wawili tu, ndio wanaonekana kwa umbali. Pale katikati, mkokoteni umewachwa pale. Anayeutumia, haonekani. Shughuli katika mkokoteni huo, hazipo. Siku hii inaonekana kuwa siku yenye shughuli chache sana katika mtaa huu.